Two people are standing and one of them is a doctor is trying to treat a patient

naona ni madakitari tu ambaye wanaweza kuhudumia mgonjwa ambaye yule amewezakulala kwenye kitanda cha hospitali hicho hicho naona ni madakitari wawilitu ambaye labda wanaweza labda wanamfanyia opareseni wanamsai dia tu katika hali ya kuboresha afya ya huyu mgonjwa

Naona huyu ni mkulima ambaye anajaribu kunyunyishia mavuno yake ama mahindi yake dawa. Ili labda kuna magonjwa ambayo yamefika hapo yakawa yanatadhararisha, yakawa yanatadharatisha kuweza kufanya hivyo. Ili mambo yaweze kuwa sawa na mavuno yaweze kuvunwa vizuri. Naona kwamba ni mkulima ambaye amejifaa vizuri. Anatumia dawa, dawa fulani ambayo ni halali kutumia kwa hayo mahindi.

Maelezo katika hii picha naona pale daktari anamba anahudumia yule mgonjwa. Kuna mgonjwa ambaye ameshikwa tu pale analala pale. Naona ni madaktari wawili ambao wanaweza wakamhudumia yule mgonjwa katika ile ile room nyumba pale.

Maelezo katika hili picha. Naona ni chupa ambalo linafuniko nyekundu na dawa yenyewe imeandikwa na maneno ya kiingereza pale. Naona pia hili chupa nikama ni la vitu ambazo labda zinaliwa na binadamu pale.

Naona kuna mtu mmoja ambaye anakimbia alafu kuna mimea pale kando, naona pia hali ya anga pia hapa iko sawa, naona pia kuna vidude vidogo ambazo zinakimbia labda zinamkimbiza tu.

Naona kuna watu kadhaa ambao wameshika tu masimu yao ili kuweza kurekodi. Naona kuna mmoja ambaye ameweza tu kuvaa ile reflector , reflector ya wanabodaboda. Naona kuna machumba pale ambayo yameweza tu kuporomoka. Labda tu kuishara kuwa kuna watu labda wameweza tu kupoteza mali yao pale.

Naona ni mtoto mtoto ambaye amesimama kando naona pia ni mama anaosha mikono kutumia maji yapo kwnye tangi, naona pia hiyo tangi ni ya colour nyeusi ambao pia naona yameandikwa kuna baadhi ya maneno ambaye yameandikwa pale

katika hili picha naona watu wawili, naona mwanadada na mwaume moja na mwanaume anaoneka ni dakitari ambaye anaweza kumuhudumia yule dada labda yule dada anaugonjwa labda ameweza kutembelea pale ilikuweza kupata hile huduma.

Katika hili picha naona Kuna vitu mingi tu naona kuna huyu ambaye ameweza kuvalia nguo nyeupe pia amevalia maski labda ni ,huenda ni daktari, huenda yuko kwenye chumba cha kuunda vitu mbali mbali

katika hili picha naona ni chupa karibu ni vichupa vya chanjo karibu tano hivi ambayo labda yanaweza kutibu ambaye yanaweza kuzuia magonjwa fulani ile kwamba ni chanjo ambalo labda limeweza kutolewa na serikali pale

Haya ni chupa nne ambayo zimeweza kupangwa, naona lina vitu ndani ambazo zinaweza zikasaidia mwanadamu, kila chupa lina vitu ndani, ndani yake naona kuna maneno ambayo yameandikwa nje kuonyesha ishara ni nini iko ndani.

Naona ni chupa nyingi yenye radi kubwa. Naona kuna vitu ambazo vifunikwa tu vya vichuma. Naona hizo chupa vina vitu ndani. Labda ni dawa ama ni bidhaa fulani yenye umuhimu fulani kwa wananchi. Ama pia yanaweza kuwa na madhara kwa wananchi ama kwa binadamu.

Maelezo katika hili picha naona ni kama kuna kuna madaktari wawili ambao labda wanahudumia wanahudumia ng'ombe ili wanampa chanjo labda yaweze kuzuia magonjwa fulani ambayo labda yameweza kuenea mahali pale. Naona ni madaktari wawili ambao wa wanyama ambao wanawashughuli.

Picha hili linatuonyesha taswira ya kwamba kuna mtoto na mama hapo na pia kuna labda mhudumu ambaye anahudumia mtoto labda anampa chanjo labda chanjo ya watoto ile kuweza tu kuhakikisha kuwa yule mtoto ako hali sawa ya kuweza kuwa na afya nzuri katika maisha.

Naona ni madaktari, ni madaktari wanne ambao wanahudumia ni kama kuna kitu wanataka kuihudumia, naona pia kuna watu ambao wamesimama kwenye pande ile nyingine, naona mmoja amesimama ishara kwamba hawa ni watu ambao wanataka kufanya upasuaji.

Katika hili picha naona ni watu wawili ambao labda wanajaribu kufanya ile usafi ya mahali pale. Naona pia, takataka ni nyingi ambayo hayawezi kuridhisha mtu yeyote pale. Naona kuna manyumba pale, naona kuna mamiti, hali ya hewa hapo sio ya kuridhika vizuri. Naona wanafanya usafi.

Naona nikama Ni muuguzi, Na mama kwenye hiyo picha Ni muuguzi Na mama mwenye mtoto, ambaye labda ameweza kuletwa kwenye kliniki iliaweze kufanyiwa kileambacho tunakiita, kuweza kukagua mtoto kama ako hali mzuri, kama anaendelea vizuri ama kuna Kile kitu anahitaji iliaweze kushughulikiwe na madaktari.

naona kuna mtu ambaye ameweza kuvalia nguo nyeupe. naona pia kuna maji hapo. Labda tunaweza kueleza naona kwamba kuna maji, kuna manyumba pale, naona pia kuna nyasi kidogo amemea labda ni mchele haya ambayo yanaweza kutolewa kwenye maji.

Hapa naona ni chupa ambaye kuna vitu ndani ambaye kuna mkono imeshika, anapokea hizo chupa ndani hunda kuwa ni dawa, ama ni vitu fulani amboyo mtu aliweza kuweka kwenye chupa.

Katika hili picha naona kwamba ni daktari labda daktari wa meno ambaye anahudumia yule yule mgonjwa ambaye ameweza kuja hapa kupata ile huduma ya kuweza kutolewa meno. Naona pia ameketi, naona pia wanashughulika tu.

Mama katika hili picha naona pia kuna daktari ameweza kuweza kushikilia ile sindano ama kuweza tu kudungilia ile ile chanjo. Chanjo ambayo labda inaweza kutibu magonjwa ama inaweza kuzuia magonjwa fulani ambayo labda ameweza kuwa nayo nchini.

Naona ni watu watatu ambao wanafanya jambo fulani, naona pia mmoja wao ni daktari ambaye amevaa nguo nyeupe, naona pia mama na mtoto ambaye labda mtoto anapatiwa huduma fulani anapatiwa labda chanjo ya kuweza kumfanya awe na afya njema.

Picha ile inatuonyesha ya kwamba kuna dawa fulani hapo. Naona kuna kale k syringe ambayo inatumiwa kuweza kutoa hii dawa kwenye hiyo kachupa kama ile chupa ili kuweza kuwekelea kwa mwili wa binadamu. Naona kwamba ni chanjo, inaweza kuwa ni chanjo ambayo inatibu magonjwa mbalimbali.

Naona kwamba kwenye hili picha naona kuna muuguzi ama daktari ambaye anamhudumia tu yule mtoto ambaye amewekwa pale jini ya uangalizi wa madaktari ama jini ya uangalizi wa ile ile mashine ambayo inaweza ku support huyu mtoto aweze kukua na aweze kuwa na afya.

Katika hili picha naona kuna chupa mbili. Naona pia kuna kabarua kameandikwa pale maneno pale. Naona pia huyu mtu ameshika hizi chupa ili labda anaweza kua na dawa katika hizo chupa labda

Picha hili linaweza kutuletea taswira fulani kwamba labda imenyesha na imeleta machafuko, imeleta mafuriko mkubwa sana. Katika hii picha naona kuwa magari mingi ambayo yameshindwa kuenda, hili pia linaweza kutatiza uchukuzi ambao imekua ikiendelea hapohapo.

Naona ni watu tu kadhaa ambao wamesimama ama wameweza kuketi pale kwa upande mwingine, naona pia wameeza kuvaa ile nguo ambayo yenye inatumika katika ile somo ya kemia, naona pia huyu ambaye ameshika tu vitu kwenye mikono yake.

Naona kwamba hili ni chupa ambalo labda tunaweza kusema Kwa kile lugha ya usafi kwamba ni kama ni dawa ya ugonjwa fulani ama ni vaccine ama ni chanjo ambayo inaweza kutolewa hili yaweze kuondoa magonjwa fulani

Picha hili linatuonyesha kuna mtuni ambaye yanapita kando ya majumba tu. Ma majumba naona kuna magorofa ambayo yako sehemu pale pale kwingine. Naona pia hapa hivi kuna majumba ambayo ni kama yamebomolewa ama yameweza kuharibiwa. Sijui yameweza kuharibiwa sijui kama ni baridi ambayo yameweza kuharibu ama ni nini.

katika haya picha naona kuna maji ambaye yametapakaa pale naona pia ni watu wa nne ambayo wanaweza kutembea. naona moja wao amewezakuvaa kiatu labda hali ya maji pale yameweza kuwadhuru na pia yameweza kukatisha uchukuzi pande hiyo.

Naona kwamba ni watu wawili ambao wanazungumza. Naona kuna vijikaratasi kwa meza, naona ni kama wako eneo fulani kama ofisi, ama ni shuleni ama ni ofisi mahali ambao wameweza kuketi wanazungumza kuhusu jambo fulani.

Hapa kwenye hili picha nikama kuna duka, kuna duka ambapo pale inauza dawa mbalimbali. Inaweza kushugulikia watu ili kuweza kuboresha afya ya kila mwanadamu ili pia ukiwa mgonjwa unaweza kuhudumiwa hio duka ili uweze upate huduma za pale.

Ni shamba la mimea la mahindi ambapo naona zile vijidudu ambapo zinaweza zikasumbua mahindi, kuweza kuangamiza mazao shambani yameweza kuonekana.